Gari dogo jeusi ambalo lina usajili wa Kenya, KCQ 052X, likiwa liko kando ya ukuta. Picha hii ilipigwa wakati wa mchana.

Gari aina ya pickup nyeusi ambalo liko msituni. Gari lenyewe linapiga kona na nyuma yake kuna mtu mmoja ambaye anatembea.